Vikopo vingi vyenye maandishi na picha za kuvutia, vimepangwa kwa mpangilio mzuri katika rafu za duka la pembejeo za kilimo na dawa za wanyama. Hii husaidia wateja kupata taarifa sahihi za bidhaa kwa urahisi.

Magunia mengi yaliyojaa mbolea yameandikwa jina la kampuni ya safi salvi kwa uwazi. Hii hutoa uhakika wa ubora wa mbolea kwa wakulima na kuongeza uzalishaji wa mazao na faida kwa wakulima.

Kichupa kidogo chenye maandishi na picha ya ng'ombe kimewekwa kwa imara kwenye rafu ya duka ya pembejeo za mifugo, ili kutoa taarifa muhimu Kwa wakulima kuhusu matumizi sahihi ya dawa Kwa mifugo yao.

Kichupa cha dawa kinapicha ya mbwa na paka pamoja na maandishi ya kuvutia, maandishi yaliyowekwa kwenye kichupa yanaeleza matumizi sahihi ya dawa hiyo, hii husaidia kuhakikisha usalama wa matumizi na ufanisi wa tiba kwa wanyama.

Magunia mengi yamepangwa vizuri ndani ya jengo kubwa, upatikanaji wa bidhaa za kilimo na mifugo, kwa utaratibu mzuri, huongeza ufanisi wa uzalishaji, na kuchangia katika sekta hiyo.

Wafanyakazi waliovalia barakoa wamezunguka machupa ya dawa katika duka kubwa kwa usafi na tahadhari. Hii husaidia kuzuia kuenea kwa vijidudu na kudumuisha ubora wa bidhaa.

Sare rasmi zilizovaliwa na wafanyakazi watatu waliobebea magunia, zinadhihirisha nidhamu na uwajibikaji katika kazi. Hii huwavutia wakulima na wateja wengine kwani huashiria huduma bora na za kitaalamu.

Wataalamu wawili waliovalia vifaa maalumu vya kujikinga, wanapima dawa kwa uangalifu kabla ya kuziweka kwenye vifungashio. Hii huhakikisha usalama wa dawa kwa matumizi ya mifugo na kuzuia madhara kwa binadamu.

Gunia lenye maandishi ya kuvutia yaliyowekwa kwa uangalifu kuelezea yaliyomo ndani, hii husaidia wateja kutambua aina ya bidhaa na matumizi yake kwa urahisi zaidi.

Bango la matangazo lililowekwa kwa uimara nje ya duka linaelezea huduma za kisasa za matibabu ya wanyama katika duka hilo, hivyo kuvutia wateja wapya na kuimarisha uaminifu kwa duka katika jamii.

Vikopo vingi vyenye maandishi na picha za kuvutia zimewekwa kwa mpangilio mzuri katika rafu, mpangilio mzuri wa vikopo unarahisisha upatikanaji wa dawa na vifaa vya wanyama na hivyo kuongeza ufanisi wa huduma katika maduka ya dawa za wanyama.

Kichupa cha dawa kina picha ya ng'ombe pamoja na maandishi ya kuvutia, maandishi yaliyowekwa kwenye kichupa yanaelezea matumizi sahihi ya dawa hiyo; hii huwasaidia wateja kutambua haraka dawa inayofaa kwa wanyama wao.

Kifungashio cha dawa ya mbwa kina maelezo na picha ya mnyama, kikidhihirisha jinsi ya kutumia. Maelezo haya, urahisisha matumizi salama na kuongeza ufanisi wa tiba.

Kifungashio cha dawa chenye picha ya ng'ombe na maandishi ya kampuni ya “kulosamenti” kinahakikisha kutoa huduma bora kwa wanyama ili kuongeza tija katika ufugaji.

Bidhaa za kilimo, mifugo na dawa za wanyama zinauzwa dukani, zimewekwa kwenye vifungashio tofauti tofauti ili zisiweze kuharibika na zimepangiliwa vizuri. Maelekezo yameandikwa nje ya vifungashio hivyo ili kumsaidia mnunuzi kuzitumia kwa usahihi.

Kifungashio cha dawa, kimewekwa juu ya meza ndani ya duka la pembejeo. Hii huwasaidia wakulima kutumia dawa kwa usalama na kuhakikisha ufanisi wa matibabu kwa mimea na wanyama.

Kifungashio cha dawa kimewekwa juu ya meza ndani ya duka la pembejeo, hii husaidia wakulima kutumia dawa kwa usalama na kuhakikisha ufanisi wa matibabu wa mimea na wanyama.

Mihogo imevunwa na kupakiwa kwenye magunia makubwa katika shamba, hii inarahisisha usafirishaji na uhifadhi wa mazao na kuongeza ufanisi wa mauzo na kipato cha mkulima.

Mkulima mmoja anachuma nyanya chungu kwa uangalifu mkubwa shambani. Hii huongeza kipato cha mkulima kupitia mauzo ya mazao ya biashara.

Nyanya nyingi zimekomaa vizuri kwenye miti yake zikiwa tayari kwa kuvunwa mazao haya yanadhihirisha mafanikio ya kilimo cha kibiashara, na hivyo kuchangia kipato cha wakulima na kuongeza ajira vijijini.

Wakulima wamekamilisha uvunaji wa mahindi mengi baada ya msimu mzuri wa kilimo, hii huongeza kipato cha wakulima na kuchangia katika upatikanaji wa chakula masokoni.

Wakulima wanakusanya vitunguu vilivyovunwa na kuvipakia kwenye magunia makubwa, hii hupunguza upotevu wa mazao na kuongeza faida na kipato kwa mkulima.

Miti yenye nyanya zilizokomaa imepandwa kwa ustadi katika shamba la mazao, hii husaidia kuongeza mazao bora na kuongeza kipato cha wakulima.

Vitunguu vimeanza kushepua kutoka ardhini katika shamba, udongo wenye rutuba unachangia kasi uotaji wa vitunguu katika shambani. Hii uongeza uzalisha na kipato kwa mkulima.

Mkulima anavuna viazi kwa wingi shambani na kuvikusanya kwa umakini, hii husaidia kuhifadhi mazao kwa usalama kabla ya kusafirishwa masokoni, na hivyo kuongeza uzalishaji na kipato cha wakulima.

Wakulima wengi wanavuna na kuweka viazi vilivyokusanywa kwa mpangilio mzuri chini shambani, hii husaidia kuhifadhi ubora wa mazao kabla ya kusafirisha sokoni na hivyo kuongeza thamani ya mazao na kipato kwa wakulima.

Nyanya nyingi zimekuwa na kustawi vyema katika shamba la mazao ya biashara. Hii huongeza mavuno mengi na faida kwa wakulima, kwa kuwaongezea kipato chao endapo wakipeleka sokoni.

Mkulima amesimama kando ya makabichi mengi aliyoyavuna, yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri chini katika shamba. Hivyo huonesha mafanikio ya kilimo bora na maandalizi ya kuuza mazao sokoni, ili kuweza kujiongezea kipato chake.

Nyanya nyingi zimepangwa na wakulima katika utaratibu mzuri kwenye vyombo, tayari kwa kusafirishwa sokoni. Hii hurahisisha usafirishaji wa haraka, na kuongeza kipato chao endapo zikifika sokoni.

Mkulima akiwa ndani ya shamba lenye miti mingi ya kahawa iliyojaa matunda yaliyoiva ya rangi nyekundu na kijani wakijitahidi kuchagua kwa uangalifu na kukusanya mavuno haya muhimu ya biashara ambayo yanatarajiwa kuuzwa sokoni.

Wakulima wanachuma kahawa kwa uangalifu shambani, uvunaji wa kahawa kwa uangalifu uhakikisha ubora wa mazao hivyo kuongeza thamani yake sokoni na kuleta faida na kipato kikubwa kwa wakulima.

Watu wanakatiza kwenye shamba lenye mimea iliyostawi vizuri kwa mstari, hii huwapa fursa wakulima na kuongeza mavuno bora ya mazao ya biashara na kuleta faida kubwa kwa mkulima.

Mwanamke amesimama kando ya mgomba wenye ndizi mbichi zilizo komaa vizuri katika shamba lenye rutuba, hivyo kuchangia kipato cha mkulima na usalama wa chakula.

Wakulima wawili wa kike ndani ya shamba lenye miti mingi ya kahawa lililojaa matunda yaliyoiva ya rangi nyekundu na kijani, wakijitahidi kuchagua kwa uangalifu wakikusanya mavuno haya muhimu ya biashara ambayo yanatarajiwa kuuzwa sokoni.

Kahawa zenye rangi tofauti tofauti zimekuwa vizuri katika mti wake shambani, ukuaji mzuri huchangia kuongeza uzalishaji na mapato kwa wakulima. Yanayokidhi ladha na mahitaji ya soko.

Mgomba wenye mkungu mkubwa umebeba ndizi zilizokomaa tayari kwa kuvuna. Hii huongeza thamani ya mazao sokoni na kumpatia mkulima kipato kizuri.

Wakulima wanaokota kahawa zilizovunwa kwa uangalifu na kuziweka kwenye magunia shambani, hii huongeza thamani ya kahawa na kuongeza kipato kwa wakulima.

Nyanya nyingi zimevunwa na kuwekwa kwa mpangilio katika vyombo maalumu shambani, hii husaidia kuhifadhi ubora wa mazao na kupunguza kuharibika, na hivyo kuongeza tija na kupunguza hasara katika mazao ya biashara.

Maua mengi katika mti uliochanua yanasaidia kuongeza uzalishaji wa mbegu na kuimarisha mazao ya wakulima. Hii huongezea kipato wakulima katika masoko.

Katika shamba kubwa, mikungu ya ndizi kavu imewekwa kwa mpangilio mzuri tayari kwa usafirishaji na uuzaji. Mpangilio huu husaidia kuhifadhi mazao na kuongeza ufanisi wa biashara ya kilimo.

Katika ardhi yenye rutuba wakulima wanavuna na kuweka pamoja viazi vingi, kwa ajili ya masoko ya kilimo cha kibiashara ili waweze kujiongezea kipato halali.

Mkulima anajitahidi kuchunguza kwa makini hali ya mti wa embe shambani. Hii husaidia na kuchangia ukuaji bora na mavuno yenye tija ili kuweza kujiongezea kipato.

Mkulima anachunguza kahawa zilizokusanywa kwa pamoja kwa uangalifu mkubwa, hii inaangazia umuhimu wa uangalizi wa baada ya mavuno katika kilimo cha kibiashara.

Mkulima anavuna nyanya nyingi kwa uangalifu na kuyaweka katika ndoo shambani, hii inahifadhi ubora wa nyanya hizi kabla ya kusafirishwa sokoni na kuweza kujipatia kipato.

Mkulima anapanga mikungu ya ndizi mbichi kwampangilio mzuri ndani ya banda. Hii inaangazia maandalizi mazuri ya mazao biashara huongeza thamani sokoni.

Mkulima amevuna kahawa na kuziweka kwa makini ndani ya kopo maalumu. Hii inadhihirisha hatua ya kuhifadhi mazao kwa usalama baada ya kuvunwa, ili kuweza kujiongezea kipato.

Wakulima wamesimama pembeni ya mikungu ya ndizi iliyovunwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la wazi, tayari kwa kusafirishwa na kuuzwa masokoni ili kuweza kujipatia kipato chao.

Mkulima amevuna mahindi kwa bidii shambani na kuyapakia kwa uangalifu ndani ya magunia, hii husaidia kuhifadhi ubora wa mahindi na kurahisisha usafirishaji na kuongeza kipato chake.

Wakulima wanavuna karoti kwa uangalifu shambani na kuzipakia ndani ya magunia, hii husaidia kuhifadhi ubora wa karoti na kurahisisha usafirishaji sokoni na kuongeza thamani ya mazao hayo.

Wakulima wanavuna maparachichi kwa uangalifu kutoka kwenye miti na kuyaweka katika vyombo maalumu, hii husaidia kuhifadhi ubora wa matunda kabla ya kusafirisha sokoni na pia huongeza kipato chao.

Wakulima wanavuna mahindi yaliyokomaa na kuyakusanya kwa uangalifu katika vyombo maalumu. Hii huongeza ubora wa mazao na kuhakikisha mavuno yanatunzwa vizuri kabla ya kusafirisha sokoni.

Mwanaume anamsikiliza mkulima kwa umakini, huku akimueleza jambo muhimu kuhusu mazao, hii inaangazia elimu na usaidizi kwa wakulima ili kuboresha mavuno yao.

Mazao mengi yamevunwa na kuwekwa kwa mpangilio mzuri ndani ya vyombo maalumu shambani, kuweka mazao kwenye vyombo hulinda ubora wake na kurahisisha usafirishaji ili kuweza kuongeza kipato cha mkulima.

Wakulima wanakusanya mahindi yaliyokomaa shambani, wakizingatia kuhifadhi mazao kwa usalama, ili waweze kupata kipato chao endapo wakipeleka sokoni.

Wakulima wanaingiza magunia yenye viazi kwenye gari kubwa, tayari kwa kusafirishwa kwa ajili ya biashara. Hii huangazia hatua ya mwisho ya uvunaji na maandalizi ya mazao ya biashara kwa soko.

Migomba mingi imepangwa kwa mstari katika shamba lililostawi vizuri. Mpangilio mzuri wa migomba husaidia kurahisisha uvunaji na kuongeza tija ya kilimo.

Wakulima wamebeba kahawa zilizovunwa kwa bidii na kuziweka kwa umakini ndani ya ndoo, hii inahakikisha kahawa haipatikani na kuendelea kuwa na ubora wa hali ya juu kabla ya kusafirishwa.

Mkulima anavuna papai kwa uangalifu kutoka katika mti wake katika shamba kubwa la mapapai, hii huangazia mchakato wa kuvuna na maandalizi ya mazao ya biashara kwa ufanisi.

Mkulima anaangalia nyanya zilizokomaa shambani ili kuhakikisha mazao ni bora na na yanalindwa dhidi ya uharibifu, hii inaangaza umakini katika kuhakikisha mavuno bora ili kuweza kujiongezea kipato.

Hoho nyingi zilizovunwa shambani na wakulima, zimewekwa kwa uangalifu katika vyombo maalumu kwa ajili ya usafirishaji. Hii inaangazia umuhimu wa kuhifadhi mazao kwa njia bora Ili kuongeza thamani na kuvutia wateja.

Wakulima wanavuna vitunguu vingi vilivyokomaa shambani huku wakivipakia katika magunia kwa umakini. Kuvuna kwa wakati sahihi huongeza ubora wa vitunguu na thamani sokoni ili kuweza kujiongezea kipato.

Mimea imepandwa kwa mpangilio mzuri na inastawi kikamilifu kwenye shamba la kisasa, hii inaongeza uzalishaji na kipato, ili kurahisisha huduma za kilimo kwa wakulima.

Hoho zilizovunwa katika shamba zimepangwa kwenye vyombo maalumu kwa uangalifu. Hii hudhihirisha mpangilio mzuri wa mazao tayari kwa usafirishaji wa mauzo na kuongeza kipato cha wakulima endapo ikifika sokoni.

Katika shamba la kijani lenye mipapai mkulima anaendelea na shughuli ya uvunaji, shughuli hii huimarisha usalama wa chakula na kukuza pato la mkulima kupitia mazao ya biashara.

Wakulima wamepanga maparachichi kwa uangalifu shambani wakijiandaa kuyapeleka sokoni kwa mauzo. Hii huwalahisishia na kuongeza nafasi ya kupata bei nzuri sokoni.

Gari kubwa limeegeshwa shambani ili kusaidia kusafirisha viazi kwenda sokoni au viwandani. Hii huwapatia wakulima kipato na kuchangia kukuza uchumi wa jamii.

Mipapai iliyokomaa imetanda shambani, ikidhihirisha mavuno bora ya zao la biashara lenye thamani kubwa. Hii huchangia kipato cha mkulima na kuleta ajira kwa jamii.

Wakulima wakiwa shambani wanavuna viazi kwa uangalifu na kuziweka kwenye ndoo maalumu kwa ajili ya kuhifadhi na usafirishaji, hii huongeza thamani na kuwapata kipato katika jamii

Mimea iliyoanza kustawi vizuri shambani, ishara ya ukuaji mzuri hiyo husaidia kuongeza uzalishaji wa mazao ya biashara, na kusaidia wakulima kupata mavuno mengi zaidi.

Wakulima wanaokota kwa uangalifu kahawa iliyokomaa katika mashamba ya milimani, hii huongeza ubora wa mazao na thamani ya mazao na thamani ya bidhaa sokoni, hivyo kuongeza kipato cha mkulima.

Mimea imeanza kuchipua na kustawi vyema shambani, imepangwa kwa mpangilio mzuri, hii huongeza mavuno mengi na faida kwa wakulima.

Mkulima anayechunguza kwa uangalifu mimea iliyoanza kuota shambani, huku mabomba mengi ya umwagiliaji yamepangwa vyema. Hii huongeza mavuno na kuimarisha ustawi wa mazao ya wakulima.

Mimea imeota na kustawi vizuri katika shamba lililopangiliwa mabomba mengi yamepangwa na kumwagilia kwa ufanisi. Hii husaidia kuhakikisha mimea inapata maji kwa ufanisi kuimarisha mavuno na kuongeza uzalishaji kwa wakulima.

Mkulima amevuna matikiti maji mengi kwa uwangalifu katika shamba lake, hii huakikisha mazao bora na kupunguza upotevu wakati wa mavuno na hivyo kuongeza usambazaji wa mazao sokoni na kuongeza kipato.

Mkulima anavuna nyanya zilizokomaa kwa uangalifu katika shamba. Hii huhakikisha ubora wa mazao na kupunguza uharibifu wakati wa mavuno na hivyo kuongeza kipato cha mkulima.

Wakulima wanavuna viazi na kuvikusanya kwa pamoja katika sehemu shambani; hii hurahisisha usafirishaji wa mazao kwenda sokoni kwa wakati mmoja, na kuongeza ubora wa mazao na faida kwa wakulima.

Wakulima wanasaidiana kutoa trekta lililokwama kwenye matope mengi shambani, hii huimarisha mshikamano na kuleta mafanikio katika uzalishaji wa mazao, na kuongeza tija na mafanikio kwa pamoja katika jamii.

Karoti nyingi zimevunwa na kupangwa vizuri ndani ya vyombo maalum shambani, hii inaangazia usimamizi mzuri wa mavuno, unaosaidia kuhifadhi ubora, wa mazao na kuongeza thamani yao sokoni.

Wakulima wawili wanaangalia kwa makini mimea iliyostawi vizuri shambani, uchunguzi huu huwasaidia kugundua changamoto mapema na kuboresha uzalishaji wa mazao.

Mti ulio na mkungu mkubwa wenye ndizi mbichi zilizoanza kustawi vizuri shambani, hii huongeza umuhimu wa kuhifadhi mazao kwa njia bora ili kuongeza thamani na kudumisha ubora.

Miche mingi ya mimea imepangwa vizuri katika chombo maalumu tayari kupelekwa shambani, upangaji mzuri wa miche husaidia kuhifadhi kwa usalama kabla ya kupandwa, na kuongeza nafasi ya kustawi vizuri shambani.

Banda lililojengewa vizuri limejaa mimea iliyopangwa kwa utaratibu, ikidhihirisha ustadi wa wakulima; mpangilio huu hurahisisha usimamizi wa mimea na kuongeza uzalishaji wa mazao.

Mabomba yamepangwa vizuri katika shamba kwaajili ya kumwagilia mimea, Hii inagazia mpangilio bora unao saidia kuongeza ufanisi katika kazi za kilimo.

Mimea imestawi vizuri shambani huku mabomba ya umwagiliaji yakisambaza maji kwa usahihi, ili kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha na kupunguza upotevu wa maji.

Miti mingi yenye mapapai yaliyokomaa vizuri shambani, ikidhihirisha mavuno mavuno mazuri kwa wakulima ilikuweza kupata kipato na kuimarisha maisha yao.

Mimea imekuwa kwa afya ndani ya kifaa maalumu kinachotumika katika kilimo. Hii husaidia kuongeza tija na ubora wa mazao na hivyo huongeza ufanisi.

Mkulima anaendesha kifaa maalumu cha kilimo shambani, huku kikilimwa na kuandaa ardhi kwa kupindua udongo; hivyo kurahisisha maandalizi ya shamba kwa kasi na ufanisi mkubwa.

Kifaa cha kisasa cha kilimo kinatumika kukata majani kwa ufanisi mkubwa shambani. Na hivyo kusaidia kupunguza muda na juhudi za kazi za shamba.

Kifaa cha kisasa cha kilimo kinaendeshwa na mkulima huku kikiandaa shamba kwa ajili ya upandaji. Hii husaidia kupunguza muda na juhudi za kazi za shamba.

Trekta kubwa lililounganishwa na kifaa cha kisasa cha kilimo linarahisisha kazi shambani, jambo linalopunguza nguvu kazi na kuongeza mavuno kwa wakulima.

Mimea umeanza kustawi vyema ndani ya kifaa kifaa maalumu cha kilimo kinachotumia teknolojia ya hali ya juu. Hii husaidia kuongeza uzalishaji kwa kuhakikisha mazingira bora ya ukuaji.

Trekta kubwa lililounganishwa na kifaa cha kisasa cha kilimo, kinarahisisha kazi shambani jambo linalopunguza nguvu kazi na kuongeza mavuno kwa wakulima.

Trekta kubwa lililounganishwa na kifaa cha kisasa cha kilimo kinarahisisha kazi shambani, jambo linalopunguza nguvu kazi na kuongeza mavuno kwa wakulima.

Miche mingi imewekwa ndani ya kifaa maalumu kwa ajili ya kusafirishwa au kupandikizwa hii inasaidia kuboresha mchakato wa ukuuzaji wa mimea.

Trekta kubwa lililounganishwa na kifaa cha kisasa cha kilimo, linarahisisha kazi shambani jambo linalopunguza nguvu kazi na kuongeza mavuno mengi kwa wakulima.

Kifaa kilichojaa mimea iliyoanza kustawi, kimepangwa vizuri kwa ajili ya kilimo, hii inaangazia matumizi ya mfumo wa kisasa katika kusaidia ukuaji bora wa mimea.

Kifaa cha kilimo cha kuandaa shamba kimewekwa kwa imara tayari kwa matumizi ya shambani, kifaa hiki hurahisisha kazi za wakulima na kuongeza ufanisi na tija.

Kifaa cha kulimia kinatumika kurahisisha kazi ya kuandaa shamba kwa haraka, ili kupunguza nguvu kazi ya binadamu na kuongeza tija kwa wakulima katika eneo hilo.

Mimea mingi imeanza kustawi kwa mafanikio ndani ya banda lenye vifaa vya kilimo vya kisasa, hii huongeza tija na faida kwa wakulima kwa kuongeza mazao na kutoa mazingira mazuri ya ukuaji.

Mimea mingi imepandwa ndani ya kifaa maalumu cha kilimo kinachowezesha ukuaji wa haraka na wa kudhibitiwa, hii inawezesha kufanyika hata kwenye maeneo madogo yasiyokuwa na udongo bora.

Chombo cha kisasa kimejaa maji na samaki wengi wakiwa wanaogelea, kimewekwa kwa imara ndani ya chumba maalumu kwa ufugaji. Hii husaidia kudhibiti mazingira ya ukuaji wa samaki na kuongeza uzalishaji bila kuhitaji maeneo makubwa ya wazi.

Mabwawa mengi yamejengewa kwa ubora unaokidhi mahitaji ya ufugaji wa samaki kwa njia ya kitaalamu, hii huongeza uzalishaji na kukuza uchumi wa kulima wafugaji.

Muundo mzuri wa bwawa unarahisisha udhibiti wa kiwango cha maji na usimamizi wa ufugaji, hii husaidia kuhakikisha samaki wanapata mazingira bora ya kukua na kusaidia hivyo kuongeza tija katika kilimo hicho.

Bwawa la kisasa lililojengewa vyema na kujaa maji mengi safi yanafaa katika ufugaji wa samaki, hii inasaidia kukuza uchumi Wa familia na jamii.

Bwala la kisasa lililojengewa vyema huku likiwa limejaa maji na samaki wengi wakielea, kwa kutumia mfumo wa kisasa. Hii huongeza uzalishaji wa samaki kwa ufanisi mkubwa.

Bwawa la kisasa lenye samaki wengi nimewekwa mitambo ya kisasa kwaajili ya ufugaji bora, hii inaangazia ufanisi wa mitambo katika kuongeza tija na ubora wa ufugaji wa samaki.

Samaki wanaelea kwa utulivu ndani ya chombo kilichojaa maji safi na salama. Hii inadhihirisha mazingira bora ya kufugia samaki ambayo huchangia uzalishaji mzuri wa chakula cha baharini.

Samaki wengi wamevuliwa kutoka kwenye bwawa kubwa kwa kutumia nyavu kwa ustadi. Uvuvi huu husaidia kupata mazao mengi ya samaki kwa ajili ya chakula na biashara.

Samaki wengi wanaogelea ndani ya chombo kikubwa chenye maji safi, hii inasaidia kuongeza uzalishaji wa samaki kwa kutumia nafasi ndogo kwa ufanisi mkubwa.

Mishe imepangwa vyema katika eneo maalum kwaajili ya upandaji miti, hii urahisisha usamimizi kabla ya kupelekwa shambani.

Mto mdogo unatiririka kwa utulivu juu ya mawe yaliyopangwa vizuri, huku miti mingi ikizunguka pande zote; hali hii huweka mazingira ya misitu kuwa na unyevunyevu unaosaidia ukuaji wa miti na viumbe hai.

Mwanamke mmoja anawaelezea wakulima mbinu za upandaji miche na umuhimu wa kuhifadhi misitu. Hii huwasaidia wakulima kupata maarifa bora ya kilimo cha misitu na kuimarisha mazingira.

Maji yanatiririka kwa utulivu juu ya mawe yaliyojipanga pembezoni mwa eneo lenye miti mingi, hii huongeza uhai wa misitu na kuimarisha mifumo wa ekolojia.

Mzee mmoja anaangalia na kupanga kwa makini miche vizuri katika eneo la upandaji miti, hii huchangia katika upandaji wa miti yenye ubora na ukuaji endelevu wa misitu.

Kwa ufanisi mkulima anatumia njia bora za kumwagilia miche katika bustani ya misitu, ili kupunguza upotevu wa maji na kusaidia miche kustawi Kwa haraka zaidi.

Mtalii mmoja yuko ndani ya pango kubwa, huku miti mingi ikiwa imezungukwa sehemu ya nje, hii inaangazia uhusiano kati ya vivutio vya asili na shughuli za utalii wa mazingira.

Mwanaume ameinama akipanda mti kwa uangalifu kwenye eneo kubwa, upandaji miti husaidia kuhifadhi mazingira na kupunguza athari za mabadiliko ya tabia ya nchi.

Miti minene mingi imekusanyika kwa wingi katika eneo la msitu, Ukuaji huu wa miti huchangia kuhifadhi mazingira na kutoa hewa safi kwa jamii.

Mwanamke mmoja aliyevalia fulana anapanda mti kwa umakini katika eneo la misitu, upandaji miti huu unasaidia kuhifadhi mazingira na kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi.

Katika eneo la msitu wakulima wanahudumia miche kwa pamoja kwa kumwagilia mara kwa mara hii inahakikisha ukuaji bora wa miti na kuchangia uhifadhi wa mazingira.

Mto unamwaga maji yake kwa utulivu kati ya miti mingi ikiunda madhari ya kuvutia ya msitu, hii husaidia kuhifadhim maji na mmomonyoko wa udongo.

Mimea imetokea vizuri ndani ya vyombo maalumu vya kilimo. Hii hupunguza matumizi ya maji na ardhi, hivyo kuchangia uzalishaji wa mazao yenye ubora wa juu.

Matumizi ya vyombo maalumu hutoa virutubisho vinavyohitajika kwa mimea, hustawi kikamilifu na hivyo kuongeza uzalishaji na ubora wa mazao katika kilimo cha kisasa, kisichotumia udongo.

Mimea imechipua kwa afya katika mabomba yaliyopangwa kwa mpangilio thabiti katika mfumo wa kilimo cha kisasa. Hii inadhihirisha ufanisi wa mbinu za kisasa za kilimo zisizo na udongo.

Miche mingi imepandwa kwenye mabomba maalumu ya plastiki na inaendelea kustawi kwa kasi, hii hupunguza matumizi ya ardhi na hutoa mazao kwa haraka.

Mimea michanga imechipua ndani ya mabomba yaliyoandaliwa kwa ustadi, kwenye mfumo wa kilimo cha maji, huongeza ufanisi wa uzalishaji bila kutumia udongo.

Mimea imepangwa vizuri na imestawi ndani ya vifaa maalumu vya kilimo bila udongo, husaidia kutumia maji kwa ufanisi na kuongeza mavuno katika maeneo madogo.

Mimea imechipuwa vizuri nje ya mabomba yaliyopangwa kwa umakini katika mfumo wa kisasa. Hii hudhihirisha ufanisi wa mfumo wa umwagiliaji wa kisasa usiyotegemea udongo, mpangilio wa mabomba unahakikisha mimea inapokea virutubishi vya kutosha kwa ukuaji bora.

Mwanamke anachuma mimea kwa uangalifu mkubwa katika shamba. Hii inaangazia usimamizi bora wa mavuno unaochangia ubora wa mazao sokoni.

Mimea iliyoanza kustawi vizuri kwenye imepandwa ndani ya vyombo maalumu, hii inaangazia matumizi bora ya teknolojia katika kukuza mimea kwa ufanisi na ubora.

Mimea iliyoanza kustawi nje ya mabomba maalumu, yaliyopangiliwa kwa makini katika mfumo wa kilimo cha kisasa. Mfumo huu huruhusu udhibiti mzuri wa maji na virutubisho hivyo kuongeza uzalishaji.

Mimea imeanza kuota vizuri nje ya mabomba yaliyopangiliwa kwa umakini. Hii inadhihirisha mafanikio ya mpangilio wa kisasa unaoongeza ufanisi wa kilimo.

katika mfumo wa kilimo cha kisasa miche imepandwa ndani ya chombo maalumu kilicho jaa udongo kwa ajili ya ukuaji wa haraka hii inaangazia matumizi ya kiteknolojia ya kisasa katika kuongeza kasi ya ukuaji wa mimea

Mabomba marefu yenye matobo makubwa yamewekwa kwa ustadi, ili kusambaza virutubisho kwa mimea, jambo linaloongeza uzalishaji na kupunguza matumizi ya ardhi.

Ndani ya banda kubwa mwanaume mmoja anafanya ukaguzi wa mimea inayostawi kwa kutumia mfumo wa kisasa. Hii inaangazia umakini wa mkulima katika kuhakikisha mimea inakua vizuri.

Mimea iliyoanza kustawi kwenye mabomba ya kilimo cha kisasa, inaashiria mafanikio ya mfumo ya umwagiliaji, hii inaangazia mafanikio ya matumizi ya teknolojia katika kuongeza uzalishaji wa mimea.

Miche imepangwa vizuri na imeanza kuchipua kwa ufanisi ndani ya chombo maalumu. Hii inaangazia mafanikio ya upandaji bila udongo, na uwezo wa kudhibiti mazingira ya ukuaji.

Miche mingi imepangwa kwa makini ndani ya mabomba katika banda la kilimo, mpangilio huu husaidia mimea kustawi kwa usawa na kuongeza tija ya kilimo cha kisasa.

Mwanaume mmoja anachunguza mimea iliyopangwa vizuri ndani ya banda kubwa, hii inaangazia umakini wa mkulima katika kuhakikisha mimea inakua na kustawi vizuri.

Mabomba ya kilimo cha kisasa, mimea inaonekana kuwa na afya nzuri na ukuaji mzuri, hivyo kupunguza changamoto za ukame na unyanyasaji wa ardhi.

Mimea inastawi kwa uzuri ndani ya vifaa maalumu, ikidhihirisha matumizi bora ya mfumo wa kisasa wa kilimo, hii inafaa kwa maeneo yenye udongo usiofaa au wenye uhaba wa ardhi.

Ng'ombe wengi wamepangwa kwa mpangilio mzuri na wakila chakula chao katika banda kubwa la kilimo cha viwanda, hii husaidia kudhibiti na kusimamia uzalishaji wa maziwa au nyama kwa ufanisi.

Mimea imekua vizuri na imepangwa kwa mpangilio maalumu katika banda lililojengewa kwa ubora mkubwa, hii husaidia kuongeza uzalishaji na kuhakikisha mazingira bora ya kilimo cha viwanda.

Makabichi yameanza kustawi vyema katika shamba kubwa lenye matunzo ya kitaalamu. Hii huongeza uzalishaji wa chakula na kipato kwa mkulima.

Ng'ombe wengi wamepangwa vizuri ndani ya banda wakila kwa utulivu na mpangilio mzuri, hii husaidia kuboresha afya na uzalishaji wa maziwa kutoka kwa ng'ombe hao.

Gari kubwa lililo na vifaa maalumu, linafanya kazi ya kuvuna mazao shambani kwa haraka. Hii huongeza mavuno na faida kwa mkulima katika kilimo cha kisasa na kuongeza uchumi wa nchi.

Ng’ombe wengi wamepangwa kwa mpangilio mzuri, ndani ya banda kubwa. Hii hurahisisha usimamizi wa mifugo, na kuongeza tija katika uzalishaji wa maziwa na nyama.

Mwanaume mmoja amesimama ndani ya shamba akihakiki hali ya mimea iliyopandwa kwa ustadi, hii husaidia kugundua changamoto mapema na kuboresha mavuno, ili kuongeza tija katika kilimo cha kisasa.

Mkulima anakusanya vitunguu vilivyo chini kwa uangalifu, hii husaidia kupata mazao bora kwa ajili ya kuuza kwa wingi sokoni na kuongeza uzalishaji kwa kiwango kikubwa, na kuchangia katika uchumi wa kilimo cha kibiashara.

Trekta kubwa lililouganishwa na kifaa cha kisasa cha kilimo, kinarahisisha kazi shambani, jambo linalopunguza nguvu kazi na kuongeza mavuno mengi kwa wakulima.

Shamba kubwa limejaa makabichi yaliyostawi vizuri, kwa mpangilio wa hali ya juu; hii huongeza mavuno na kuhakikisha upatikanaji wa chakula cha kutosha sokoni, na kupunguza gharama za matibabu ya mimea.

Makabichi mengi yaliyostawi, yamepandwa kwa mpangilio mzuri wa mistari katika shamba la kilimo. Hii husaidia kuongeza uzalishaji na kurahisisha utunzaji wa mazao na hivyo kuongeza kipato cha uchumi.

Makabichi mengi yaliyokomaa yamepangwa kwa mpangilio mzuri katika shamba la kilimo, hii husaidia kuongeza uzalishaji na kurahisisha uvunaji wa mazao na hivyo kuongeza tija na kuchangia maendeleo ya kilimo cha viwanda.

Mkulima anachuma kahawa moja kwa moja kutoka kwenye mti uliokomaa katika shamba kubwa, kuvuna kwa mikono kuchagua kahawa bora zaidi kwa ajili ya ubora wa soko.

Makabichi yaliyokomaa yamepangwa kwa mpngilio mzuri katika shamba la kilimo, hii husaidia kuongeza uzalishaji na kurahisisha uvunaji wa mazao, na hivyo kuongeza tija na kuchangia maendeleo ya kilimo cha viwanda.

Banda kubwa limejaa kuku wengi wakizungukwa na vifaa mbalimbali vya kisasa vya ufugaji, vifaa hivyo urahisisha ulaji, unywaji na usafi, hivyo kuongeza uzarishaji na afya ya kuku.

Trekta limeegeshwa kwa imara shambani, likiwa tayari kwa shughuli za kilimo. Utayari huu huchangia kuongeza ufanisi, na uzalishaji katika kilimo.

Mimea imapandwa kwa mpangilio mzuri na inastawi kikamilifu, kwenye shamba la kabichi. Hii inaongeza uzalishaji na kuongeza kipato cha wakulima kwa kurahisisha huduma za kilimo.

Ng’ombe wengi wamepangwa kwa utaratibu mzuri ndani ya banda kubwa la kisasa. Mpangilio huu urahishisha ulishaji, usafirishaji na uchunguzi wa afya kwa wanyama. Hii uongeza uzalishaji wa maziwa na nyama kwa ufanisi mkubwa.

Mimea inayoanza kustawi imara imepangwa kwa mpangilio mzuri, ndani ya banda kubwa maalumu hii inaangaza ufanisi wa kilimo cha viwanda, kupitia mpangilio bora wa mimea na kuongeza uzalishaji mkubwa katika masoko.

Uyoga mwingi umeotea ndani ya kifaa maalumu cha kilimo kilichotengenezwa kwa ustadi. Kifaa hiki huwezesha uzalishaji wa uyoga kwa wingi bila kutegemea ardhi ya kawaida.

Kuku wengi wapo ndani ya banda kubwa lililojazwa vifaa maalum vya ufugaji, hii inaongeza matumizi ya mfumo wa kisasa katika kuongeza uzalishaji na afya bora ya mifugo.

Mkulima anapakia vitunguu kwenye mfuko kwa uangalifu katika eneo la kilimo. Hii inaangazia hatua ya maandalizi ya mazao kwa ajili ya usafirishaji katika mfumo wa kilimo cha viwanda.

Nyanya zilizokomaa zinang'ara vyema kwenye matawi ya mti shambani, hii inadhihirisha uzalishaji mzuri wa nyanya moja kwa moja kutoka kwenye mti jambo ambalo lina rahisisha uvunaji na kupunguza uharibifu wa mazao.

Shamba limejaa mimea yenye afya njema ikionyesha mafanikio ya kilimo chenye mpangilio mzuri, ustawi huu unahakikisha mazao bora na kuleta faida kubwa kwa wakulima.

Mimea iliyoanza kustawi vizuri imepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya banda kubwa maalumu, hii inaangaza ufanisi wa kilimo cha viwanda kupitia mpangilio bora wa mimea na kuongeza uzalishaji mkubwa katika masoko.

Miti na majani imetanda karibu na hema lililojengewa kwa mpangilio mzuri katika shamba la viwanda, muundo huu usaidia kulinda mazao na kutoa kivuli kinachosaidia ukuaji wa mimea.

Wakulima wako shambani wakivuna makabichi mabichi kwa uangalifu ili kuhakikisha ubora wa mazao. Hii inachangia usalama wa chakula na kipato cha wakulima.

Trekta kubwa lililounganishwa na kifaa cha kisasa cha kilimo, kinarahisisha kazi shambani, jambo linalopunguza nguvukazi na kuongeza mavuno kwa wakulima.

Maji mengi yamejaa katika shamba lenye mimea iliyoanza kuchipua vyema. Hii hupunguza upotevu wa maji na kuongeza mavuno ya wakulima katika wakati sahihi.

Mimea imekuwa kwa ufanisi mkubwa katika shamba lililotunzwa kwa mfumo wa umwagiliaji, hii huongeza mavuno na kuhakikisha matumizi bora ya maji shambani.

Mpangilio wa mabomba katika shamba hurahisisha umwagiliaji wa mimea kwa ufanisi na kuokoa maji, hii husaidia kuhakikisha usambazaji mzuri wa maji na ukuwaji bora wa mimea.

Maji mengi yamejaa katika shamba lililopaliliwa vyema kwa ajili ya umwagiliaji. Hii huongeza unyevu wa udongo na kusaidia mimea kustawi vizuri.

Mfumo wa umwagiliaji umewekwa Kwa ufanisi kwenye shamba ili kupunguza upotevu wa maji. Hii husaidia kuongeza uzalishaji kwa kuhakikisha mimea inapata unyevu wakutosha.

Mabomba mengi yamepangwa kwa mpangilio mzuri yakisambaza maji kwenye mashamba, hii huongeza uzalishaji wa mazao na kupunguza utegemezi wa mvua na hivyo kuwezesha kilimo endelevu hata wakati wa ukame.

Mfumo wa umwagiliaji umewekwa kwa ufanisi kwenye shamba kubwa ili kupunguza upotevu wa maji, hii husaidia kuongeza uzalishaji kwa kuhakikisha mimea hupata unyevu wa kutosha.

Bomba kubwa limepitishwa chini ya ardhi kwa ajili ya usambazaji wa maji shambani, hii huongeza usanifu wa kisasa wa mfumo wa umwagiliaji wa kudumu.

Mabomba makubwa ya umwagiliaji yamewekwa vizuri shambani yakitoa maji kwa usawa kwa mimea yote. Hii inasaidia kupunguza ukame na kuboresha ufanisi wa kilimo katika maeneo yenye uhaba wa maji.

Mimea imestawi vizuri katika shamba lenye mfumo mzuri wa umwagiliaji, unaohakikisha unyonyaji wa kutosha. Hii huongeza uzalishaji wa mazao na kuboresha hali ya kilimo.

Shamba limepambwa na mabomba mengi yanayotiririsha maji kwa wingi, huku mimea ikionekana kustawi vizuri. Mfumo huu wa umwagiliaji huhakikisha mimea inapata maji ya kutosha, hivyo kuongeza mazao.

Mabomba yamewekwa kwa mpangilio mzuri shambani na yanapitisha maji kwa mimea yote. Mfumo huu wa umwagiliaji huongeza tija ya mazao na kupunguza utegemezi wa mvua.

Mkulima mmoja anamwagilia mimea yake kwa uangalifu hii hurahisisha upatikanaji wa maji kwa mimea hata wakati wa kiangazi, hivyo kuongeza uzalishaji wa mazao kwa mkulima.

Shambani kuna mabomba yaliyounganishwa vizuri, yakimwaga maji kwenye mimea kwa njia ya umwagiliaji wa kisasa. Hii huongeza mavuno na kupunguza utegemezi wa hali ya hewa.

Mimea shambani inapokea maji ya kutosha kupitia mabomba mengi yaliyomo shambani. Hii husaidia mimea kukua vizuri na kuongeza mavuno hata wakati wa kiangazi.

Majani mengi yaliyostawi katika eneo kubwa la ukame, hutoa kivuli na unyevu unaosaidia kuweka usawa wa ikolojia, hii huchangia kuhifadhi mazingira na ustawi wake.

Swala anakimbia kwa kasi katika eneo lililojaa miti na majani mengi, lenye mandhari ya kuvutia, hii inadhihirisha mazingira mazuri yanayohifadhiwa kwa ajili ya wanyama pori.

Miti mingi imejikusanya karibu na bwawa, ikichangia mandhari ya kuvutia na ya asili, hii hutoa mazingira tulivu na huimarisha uchumi wa kijamii na kukuza utalii wa asili.

Majani mengi ya kijani na miti mirefu iliyoota katika eneo kubwa lenye muonekano wa asili. Hutoa hewa safi na mandhari ya kuvutia kwa mazingira. Eneo hilo lina kivuli kizuri kinachotokana a na miti hiyo likiwa tulivu na la kupendeza.

Miti na majani katika eneo kubwa inachangia usafi wa hewa, na kuhifadhi udongo. Hii inaboresha ubora na kuleta utulivu kwa watu wanaokaribia.

Barabara ya vumbi inapita katikati ya miti mirefu na majani mengi, hii hutoa njia ya kupita katika eneo la asili na hivyo kuongeza mvuto wa mazingira.

Mazingira ya hali hewa ya kitropiki yenye mandhari nzuri ya mto mrefu wenye maji yanayotiririka polepole. Huku pembeni yake kukiwa na miti mirefu kwa mifupi, pamoja na vichaka vingi vya kijani kibichi.

Barabara ya vumbi inakatiza katikati ya miti yenye ukame. Hii inasaidia kuunganishwa kwa maeneo mbalimbali na kuendeleza shughuli za kiuchumi

Barabara ya lami inakatiza katikati ya miti mingi na milima katika mandhari ya kuvutia, hii hurahisisha usafiri na kuunganishwa kwa maeneo mbalimbali ya kitalii.

Majani mengi ya kijani na miti mirefu iliyoota katika eneo kubwa lenye muonekano wa asili hutoa hewa safi na mandhari ya kuvutia kwa mazingira.

Eneo kubwa limejaa majani ya kijani na miti mingi inayotoa kivuli, hii husaidia kupunguza joto na kuboresha hali ya hewa katika mazingira hayo.

Bwawa lenye maji ya kutosha limezungukwa na miti minene na milima. Hii hudhihirisha uzuri wa mchanganyiko wa maji na kuleta mandhari nzuri ya kiasili.

Barabara ya vumbi inakatiza katika ya miti mingi iliyochanua na milima ya kupendeza ikivutia kwa uzuri wa anga, mandhari hii hutoa hisia za utulivu na inavutia wasafiri kupumzika vizuri.

Twiga mmoja anatembea katikati ya majani marefu na miti mikubwa katika eneo la asili lenye mandhari ya kupendeza, hii inachangia wanyama wanavyohusiana na mazingira yao na kuleta utalii wa asili.

Katika mandhari tulivu miti mingi iliyo na matawi yaliyotanuka imejikusanya kama kichaka kizuri cha asili. Hii inaangazia mvuto wa mazingira ya kijani na umuhimu wa uoto wa asili.

Milima imepangwa kwa mpangilio mzuri ikichanganyika na anga la kupendeza lenye mawingu mazuri, mandhari hii hutoa hisia za amani na inavutia watalii kutembelea eneo hilo.

Miti iliyochanua kwa rangi na umbo zuri katika anga la kuvutia; ikizungukwa kwa majani mafupi wenye rangi ya kijani angavu, mazingira haya huleta mandhari tulivu na mazuri kwa usalama.

Bwawa tulivu limezungukwa na miti mingi iliyostawi, likitoa mandhari ya kuvutia. Mazingira haya husaidia kupunguza joto, kuhifadhi maji na kuvutia watalii.

Eneo kubwa limejaa majani mengi na miti iliyostawi vizuri, ikiwa na mandhari ya kuvutia. Mazingira haya huchangia upatikanaji wa hewa safi na kupunguza joto.

Majani mengi yameenea katika eneo kubwa yakitoa mandhari ya asili yenye utulivu. Hali hii huvutia watalii na kusaidia katika afya ya akili za watu wanaoishi karibu.

Milima yenye theluji imezumgukwa na miti mifupi chini ya anga la kuvutia. Hii inaangazia mandhari ya asili yenye utulivu na uzuri wa kiasili.

Katika eneo la kuvutia pundamilia akiwa karibu na bwawa kubwa likiwa limezungukwa na mti uliyochanua, hii inaangazia uzuri wa mazingira ya asili yanayovutia kitalii na kuhifadhi uhai wa viumbe hai.

Miti mingi iliyochanua inahimiri hali ya ukame chini ya anga tulivu, hii inaangazia nguvu za mimea kuishi katika mazingira magumu na utulivu wa mandhari.

Katika eneo lenye majani mengi na miti udhamilia na suala wengi wanazunguka kwa utulivu, inaangazia uzuri wa mandhari na maisha ya wanyamapori katika mazingira yao ya asili.

Mlima wenye theruji umezungukwa na miti iliyochanua chini ya anga la kupendeza, hii inaongeza mandhari ya kuvutia lenye mchanganyiko wa baridi na uhai wa mimea.

Eneo kubwa limefunikwa na miti mingi na majani likiwa na anga la bluu, lenye mawingu mazuri kwa mbali. Eneo hili linaongeza thamani ya utalii, na kuchangia utunzaji wa mazingira.

Miti iliyochanua imeangaza kwa uzuri chini ya jua lililowaka kwa mvuto mkubwa. Hii inaangazia mandhari ya asili yenye mwangaza na uzuri wa kipekee.

Tembo wako katika eneo kubwa lenye majani mengi, wakitembea kwa utulivu katikati ya mandhari ya asili. Mazingira haya ya uwazi hutoa makazi bora kwa wanyamapori, na kuhifadhi urithi wa asili.

Eneo kubwa lina mto mzuri unaopita katikati ya miti mingi, ikitoa mandhari ya kuvutia. Mandhari hii hutoa hewa safi na kuvutia wapenzi wa asili.

Milima imejaa miti mingi iliyochanganyika kwa uzuri katika anga zuri la asili, hii inadhihirisha mandhari ya kuvutia inayochangia uhai wa misitu na uzuri wa mazingira

Bwawa kubwa lililozungukwa kwa miti ya kijani kibichi, linalovutia kwa mandhari yake ya asili hii huongeza mvuto wa kitalii na kupunguza joto.

Mandhari inazihirisha majani marefu yaliyochanganyika na miti iliyonyauka hali inayoashiria ukame na uhai kwa wakati mmoja, hali hii hutumika kuonyesha umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asilia.

Milima imefunikwa na majani yaliyokauka ikitoa taswira ya ukame na mabadiliko ya mazingira, hiii huashiria upungufu wa mvua na hali ya kiangazi iliyokumba eneo hilo.

Milima iliyojaa mashamba yenye mimea mingi na miti, ikionyesha mandhari ya kuvutia yenye usawa wa mazingira. Hii hutoa hewa safi na husaidia ustawi wa jamii na mazingira.

Banda limejaa mbuzi wengi waliopangwa kwa utaratibu ishara ya ufugaji wenye mafanikio, hiyo huchangia usalama wa chakula na maendeleo ya kiuchumi.

Wafugaji wawili wapo ndani ya banda lililojaa kuku wengi na vifaa vya kisasa vya ufugaji. Hii husaidia katika usimamizi bora wa ufugaji na afya ya kuku; na hivyo kuongeza uzalishaji.

Mfugaji wa kiume yupo nje akiwa analisha bata wengi waliokusanyika karibu nae, bata wanaonekana wenye furaha wakifurahia chakula walichopewa, na hivyo husaidia kuongeza kipato cha familia yake na kuchangia katika kukuza uchumi wa mifugo.

Bata wanalishwa na mfugaji nje ya banda lao katika mazingira safi na utulivu; hii husaidia bata kula kwa uhuru na kupata virutubisho vinavyohitajika kwa ukuaji mzuri.

Wafugaji wanachunguza kwa makini kundi kubwa la kuku waliopangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya banda, Hii huchangia ukuaji mzuri wa kuku na huongeza huzalishaji wa mayai na nyama.

Nje ya banda bata wengi wanasongamana kwa utulivu wakionekana wenye afya na ustawi mzuri, hii inaangazia hali nzuri ya ufugaji inayochangia ustawi wa wanyama wa kufugwa.

Wafugaji wawili waliovalia sare rasmi, wako ndani ya banda kubwa wakisimamia kuku wengi waliopangiliwa kwa utaratibu mzuri. Uangalizi wa karibu husaidia kudhibiti magonjwa na kuongeza uzalishaji wa mayai na nyama.

Mbegu mbalimbali zimehifadhiwa kwenye magunia, huku kila gunia imeandikwa jina la aina ya mbegu na maelezo yake kwa uwazi, na hivyo kuwezesha wakulima kuchagua kwa urahisi aina ya mbegu wanayohitaji.

Mimea iliyoanza kuota vizuri imepandwa kwa makini katika vyombo maalumu. Hii husaidia wakulima kufuatilia ukuaji wa mimea na kufanya matunzo bora kwa mazao.

Mimea imeota vizuri nje ya udongo katika eneo la kilimo, ukuaji mzuri wa mimea nje ya udongo urahisisha uzarishaji na ubora wa mbegu na hivyo kuongeza tija.

Nafaka mbalimbali zimehifadhiwa ndani ya magunia kwa utaratibu mzuri, hii huongeza ubora wa mazao na kurahisisha upatikanaji wa mbegu msimu wa kilimo na hivyo kuchangia katika kuimarisha usalama wa chakula.

Mimea imestawi vyema shambani, huku mabomba ya umwagiliaji yakiwa yamepangwa pembezoni mwa mistari ya mazao. Hii hurahisisha umwagiliaji wa maji kwa ufanisi na kuongeza mavuno bora kwa mkulima.

Mimea iliyoanza kuota kwa mstari ikithibitisha kuwa upandaji ulifanyika kwa uangalifu. Huwezesha matunzo rahisi ya mimea na kuongeza mavuno, na hivyo kuashiria mbegu bora na maandalizi mazuri ya ardhi.

Mimea mingi yenye majani mabichi imeanza kustawi kwa nguvu katika miche ya shamba, hii inaashiria mbegu zenye ubora na ardhi yenye rutuba.

Kifungashio cha mbegu chenye picha ya mimea na maandishi ya kampuni ya "EA SEED" kinahakikisha ubora wa mbegu, jambo linaloongeza mavuno na kuleta tija katika kilimo.

Miche mingi imepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya banda kubwa la kilimo, hii hurahisisha utunzaji na uangalizi wa miche kwa ufanisi, na hivyo kuongeza tija na ubora wa mbegu zinazolimwa.

Mimea imeanza kuchipua vizuri kutoka kwenye udongo. Mimea hiyo inaashiria mwanzo mzuri wa mchakato wa kilimo cha mbegu na hivyo kuongeza matumaini ya mavuno mazuri na kuimarisha uzalishaji.

Mpangilio mzuri wa mimea katika banda la kisasa hutoa mazingira bora kwa ukuaji na afya ya mimea hii hurahisisha usimamizi na kuongeza ufanisi wa kilimo cha mbegu.

Ukuaji wa mahindi katika shamba kubwa unadhihirisha matumizi sahihi ya mbegu bora na mfumo wa kisasa wa kilimo. Hii huongeza tija kwa mkulima na kuchangia usalama wa chakula.

Maharage yenye rangi tofauti tofauti yamepangwa vizuri katika vyombo vyake, kila kimoja kikiwa na bei yake hii huongeza mauzo na kuhimiza wakulima kupanda mazao bora kwa tija zaidi.

Mimea imechipua vizuri shambani, huku mabomba ya umwagiliaji yakipita katikati yakitoa maji kwa kiwango sahihi ili kuimarisha ukuaji wa mbegu zilziopandwa, hii huokoa muda na nguvu ya wakulima kwa kupunguza hitaji la kumwagilia kwa mikono.

Kifungashio cha mbegu chenye picha na maandishi ya kampuni ya "Continental Seed". Kinahakikisha ubora wa mbegu, jambo linaloongeza mavuno na kuleta tija katika kilimo.

Vifungashio vya mbegu mbalimbali, vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu kubwa ya kuhifadhia. Mpangilio huu hurahisisha upatikanaji wa mbegu na kuharakisha huduma kwa wakulima.

Bidhaa za mbegu za maua zimepangwa kwa mpangilio mzuri katika rafu ndani ya duka maalum la kilimo. Hii inadhihirisha upatikanaji wa aina mbalimbali za mbegu bora kwa wakulima wa maua.

Wakulima wamevuna mahindi na kuweka kwenye magunia. Hii husaidia kuyatunza kwa usalama hadi wakati wa kusafirishwa au kuuzwa, hivyo huwezesha uhifadhi wa mbegu bora kwa msimu ujao wa kilimo.

Magunia yenye maharage na karanga yamepangwa kwa uangalifu yakidhihirisha utofauti wa mbegu bora za kilimo, uwepo wa aina mbalimbali za nafaka huongeza chaguo kwa wakulima; na kuboresha mavuno kulingana na aina ya udongo.

Miche mingi imepangiliwa vizuri katika bustani ya kilimo cha mbegu, hii inaangazia umuhimu wa mpangilio katika kuhakikisha, ukuaji mzuri wa miche na mavuno bora.

Rafu ya duka imejaa vifungashio vya mbegu mbalimbali, ikionyesha aina nyingi za kilimo. Hii inarahisishia mkulima kupata mbegu zinazohitajika kwa urahisi na haraka.

Kifungashio cha mbegu chenye picha na maandishi ya kampuni ya ''simlaw seed'', kinahakikisha ubora wa mbegu, jambo linaloongeza mavuno na kuleta tija katika kilimo hiki.

Mimea imeota kwa afya njema kwenye shamba lenye mabomba yaliyowekwa kwa ustadi wa kumwagilia maji kwa usahihi. Hii huleta mafaniko ya kilimo cha mbegu bora kwa uzalishaji mkubwa.

Vifungashio vingi vya mbegu mbalimbali za maua, vimepangwa kwa mpangilio mzuri katika duka la mbegu. Hii inarahisisha wakulima kupata mbegu zinazohitajika kwa haraka na kwa urahisi.

Kifungashio cha mbegu chenye picha ya kabichi na maandishi ya kampuni ya "simlaw seeds" kinahakikisha ubora wa mbegu, jambo linaloongeza mavuno na kuleta tija katika kilimo cha mbegu.

Miche ya mimea imeanza kustawi vizuri nje ya udongo ikiashiria maandalizi mazuri kabla ya kupelekwa shambani, hii huongeza viwango vya uotaji na kutoa miche yenye afya kwa wakulima.

Banda lililojengwa kwa ustadi linatoa makazi salama kwa mbwa wa kazi. Hii huimarisha afya na usalama wao hivyo kuongeza ufanisi katika kazi zao.

Mbwa wanaohifadhiwa katika mabanda yaliyojengewa kwa ubora, huweza kuisha kwa afya bora na kwa usalama, hivi kupunguza maambukizi ya magonjwa na kuongeza ustawi wa wanyama.

Wauguzi wanamchunguza paka kwa makini ndani ya chumba maalumu cha matibabu, hii uboresha huduma za mifugo na kuhakikisha ustawi wa wanyama.

Vijana wawili wanamchunguza mbwa mmoja kwa umakini, katika kituo cha tiba za wanyama. Hii inaangazia maendeleo ya taaluma ya tiba ya wanyama, na ushirikiano wa vijana.

Wauguzi wawili wanamchunguza mbwa kwa makini ili kubaini hali yake ya kiafya. Uchunguzi wa kina humuwezesha mnyama kupata matibabu sahihi na kwa haraka.

Mbwa wawili wamekaa kwa utulivu nje ya banda lililojengewa kwa viwango vinavyostahili, hii inaangazia mazingira bora yanayohifadhiwa kwa ajili ya afya ya wanyama.

Mbwa wawili wapo ndani ya banda la kisasa kwa utulivu; hii husaidia kudhibiti afya yao kwa urahisi na kuwahifadhi katika mazingira safi na salama.

Banda lililojengewa vizuri kwa mbao linatumika kwa huduma za wanyama, hii inaangazia umuhimu wa mazingira salama na imara kwa ustawi wa wanyama.

Katika chumba cha tiba ya wanyama, muuguzi anafanya uchunguzi kwa mbwa kwa umakini mkubwa, hii husaidia katika kuzuia na kutibu magonjwa yanayoweza kuenea kwa wanyama na hata binadamu.

Mbwa mmoja yuko ndani ya banda lenye muundo imara na unaolinda, ukitoa makazi salmaa kwa wanyama katika hali ya juu.

Wanyama wengi wakubwa huchangia usawa wa ekolojia katika mto huu, hii inahakikisha mfumo wa maisha porini unadumishwa kwa usawa zaidi.

Uwepo wa nyani katika maeneo ya wazi huwapa watalii kujifunza kuhusu maisha ya wanyamapori, hii huimarisha sekta ya utalii na kukuza uchumi wa maeneo yanayozungukwa na mbuga.

Mamba anaelea kwa utulivu katika mto wenye maji safi na kando na miti mingi, hali hii inadhihirisha mazingira bora ya asili yananyomsaidia mamba kuishi kwa afya.

Majani mengi yanayokua karibu na mto, huwapa ndege sehemu nzuri ya kujificha na kupata chakula. Hii hudhihirisha uwepo wa mazingira salama na mazuri kwa wanyamapori kuishi.

Mwanaume mmoja amemshika twiga kwa upendo, akionyesha uhusiano wa karibu na mnyama huyo pori. Hii huimarisha utunzaji wa mazingira na kuhamasisha utalii endelevu.

Mamba wawili wamelala juu ya jiwe wakielea utulivu wa porini. Mamba huchangia usawa wa mazingira kwa kudhibiti wanyama wengine porini kwa kulinda mazingira yao.

Nyani mmoja amejipumzisha juu ya jiwe kubwa akifurahia tunda pori mikononi mwake, hii huleta umuhimu wa kuhifadhi mazingira yao kwajili ya uwiano wa mfumo wa kisasa.

Ndege amekaa kwa makini kwenye kamba akitafuta chakula na makazi. Uwepo wa ndege kwenye kamba husaidia kudhibiti wadudu, na kuongeza usawa wa mazingira.

Ndege mwenye manyoya yenye rangi angavu ameketi juu ya tawi la mti akipendezesha mandhari ya asili. Hii hutoa fursa kwa utalii wa kuona wanyama pori na kuhamasisha uhifadhi wa mazingira.

Mwanaume amepanda farasi katikati ya pori lenye miti mirefu, akifurahia utulivu wa mazingira ya asili. Mandhari kama hii hutia moyo kuhusu umuhimu wa kuishi kwa amani na asili.